Mwalimu akiwa darasani akifundisha wanafunzi kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanafunzi wanaonekana wakiwa na shauku na ari ya kujifunza, wakifuatilia kwa makini kile kinachoonyeshwa kwenye skrini. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuimarisha elimu kwa kutumia teknolojia ya kidijitali, hata katika shule zenye rasilimali chache.

Taswira inaonyesha dhana ya elimu kwa ajili ya njia ya mtandao ambapo mkono wa mtu unakaribia skrini ya kidijitali kwenye alama mbalimbali kama kitabu ,kompyuta, lengo, ubwango, darubini na grafu. Hii inaashiria ujifunzaji unaotumia teknolojia ya kidijitali kwa masomo, utafiti na uchambuzi.

Mtu anashiriki mawasiliano ya mtandao kupitia kompyuta mpakati akiwa mahali pa kazi au nyumbani. Anaandika huku akizungumza na mwingine anayemuona kwenye skrini. Pembeni kuna daftari, kikombe cha chai au kahawa, mmea mdogo na vitabu. Mazingira haya yanaonyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke wa makamu ameketi kwenye meza nyumbani kwake akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Amevalia shati la denim la buluu na miwani ya macho. Mwanamke huyu anaonekana na furaha na anatazama kompyuta yake huku akiandika kwenye daftari ndogo kwa kutumia kalamu. Karibu na kompyuta yake kuna kikombe cha rangi ya samawati. Nyuma yake kuna dirisha lenye mapazia ya rangi hafifu.

Mwanamke anyeketi mezani akiwa anatumia kompyuta ya mkononi huku akiandika kwenye daftari. Pembeni kuna kikombe na kichwa cha suti kuonyesha mazingira ya kazi au kujifunza nyumbani. Rafu ya vitabu na vifaa vya jikoni inaonekana nyuma ikionyesha anafanya kazi kutoka nyumbani. Taswira hii inaonyesha matumizi ya teknolojia kwa kazi au masomo ya mtandaoni.

Mwalimu anatumia kompyuta kufundisha kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa na shauku na furaha. Wamekusanyika kwa umakini kuangalia skrini jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kujifunza darasani. Ubao wa maandishi uko nyuma ukiashiria mazingira ya kawaida na ya shule.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kufikia jukwaa la kujifunza mtandaoni. Skrini inaonyesha maneno e-learning pamoja na picha ya vitabu na kipanya. Meza ina simu, daftari, kalamu na stakabadhi ikionyesha mazingira ya kusomea au kufanyia kazi.

Mtu anahudhuria darasa ya mtandaoni kupitia kompyuta kwenye skrini. Kuna mwalimu anayefundisha kwa kupitia kalamu ya ishara huku mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta akiwa na kikombe cha kahawa na kitabu pembeni. Mwanafunzi anatumia kipanya kuingiliana na mafunzo.

Kompyuta mpakato ulio wazi unaonyesha maudhui ya masomo mtandaoni. Ndani yake kuna alama ya mwanafunzi aliyevalia kofia ya kuhitimu, video na maandishi. vitu vinavyoizunguka ni pamoja na balbu ya mwanga, bahasha, ndege ya karatasi, ishara ya tabasamu na vitabu. Mchoro huu unawakilisha elimu ya mafunzo kwa njia ya mtandao.

Skrini inaonyesha nembo ya Google Classroom kwenye simu ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika elimu. Programu hii hutumiwa kwa ajili ya kusimamia masomo mtandaoni. Hushirikisha nyaraka, kuwasilisha kazi za wanafunzi na kutoa maoni kutoka kwa walimu. Inakuja ujifunzaji wa mbali na mawasiliano bora kati ya walimu na wanafunzi.

Wasichana watatu wamevaa sare za shule na wamekaa pamoja wakitazama kompyuta mpakato kwa makini. Mmoja wao anaelekeza kidole kwenye skrini huku wengine wakifuatilia kwa furaha. Mazingira yanainyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza kidijitali.

Wanafunzi wanatumia kompyuta mpakato kujifunzia kwa mtandao katika mazingira ya kisasa ya kidijitali. Teknolojia ya elimu hurahisisha upatikanaji wa maarifa kwa njia ya kidijitali, ikikuza ujifunzaji wa kiubunifu bora wa kijamii.

Mtu anafanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na kidijitali, stylus pen kwenye tablet akichambua takwimu kuptia teknolojia ya akili bandia-AI. Mchoro unaonyesha mwingiliano wa data, grafu na viashiria utendaji mchakato kwa njia ya kidijitali.

Mwanafunzi ameketi mezani akiwa amevaa vichwa vya sauti akiangalia kikao cha mtandaoni kwenye kompyuta ndogo. Anafanya mawasiliano na kundi la watu kupitia jukwaa na kujifuza kidigitali, akizingirwa na vitabu, daftari na taa ya mezani. Hii inaonyesha elimu ya kisasa inayotegemea teknolojia.

Hii ni kompyuta ya mezani iliyo wazi ikionyesha dirisha ya kuchezea video katika skrini. Kuzunguka kompyuta kuna vitabu vingi vikiwa vimefunguliwa au vikiwa vimepangwa. Baadhi ya vitabu vinaruka angani vikionyesha uhuru wa kujifunza na vingine vimefungikana pembeni ya skrini.

Mvulana mdogo ameketi mezani akiwa kwenye mawasiliano ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato akiskiliza au kujifunza kutoka kwa mwanamke anayeonekana kwenye skrini. Mazingira yanaonyesha utumiaji wa teknolojia ya kidijitali katika elimu ya kujifunzia nyumbani kwa njia ya mtandao.

Mwanamke ameketi kwenye kochi la sebuleni akiwa anafanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Mezani kuna majarida, mishuma na maua kwenye chupa ya kioo, yakionyesha mazingira ya utulivu na usafi. Taswira hii inaonyesha ujifunzaji wa kidijitali au kazi ya mbali kutoka nyumbani.

Hii inaashiria dhana ya kujifunza kidijitali ambapo kompyuta mpakato ina vitabu ndani yake ikiashiria upatikanaji wa masomo mtandaoni. Mwanamke anasimama karibu na ubao wa maandishi akielezea jambo na karibu kuna vifaa vya kujifunzia kama kalamu, kitabu na michoro ya takwimu. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao au e-learning .

Kundi la watu wanne wamekaa mezani wakitazama kompyuta kwa furaha na umakini. Wengine wameshika daftari na kalamu wakionekana kushirikiana katika kazi au kujifunza. Mazingira ni ya darasani au ofisini yakionyesha ujifunzaji wa kidijitali au kazi ya pamoja kwa njia ya mtandao.

Kompyuta yenye maandishi ya e-learning inaonyesha maendeleo ya elimu ya mtandaoni. Ubongo wa kuchora umezungukwa na alama za kiteknolojia kama ishara za maswali, video, mitandao na cheti zikionyesha vipengele vya kujifunza kidijitali kwa msaada wa teknolojia bunifu.

Mtoto anashiriki katika darasa la mtandaoni kwa kutumia kompyuta yenye kamera. Anaandika au kusoma kutoka kwenye kitabu wakati wa mawasiliano ya video na walimu au wanafunzi wengine akionyesha matumizi ya kiteknolojia katika elimu na kidijitali.

Chumba hiki kinaonyesha sehemu ya malazi enye kitanda cha maghorofa chenye magodoro lakini bila mashuka. Kuna dirisha lenye pazia linaloleta mwanga wa jua ndani ya chumba. Chumba ni safi na kimepangwa vizuri na kikonekana kuwa sehemu ya bweni au makazi ya wanafunzi.

Rais wa Kenya amesimama karibu na dawati huku akizungumza kwa karibu na wanafunzi wawili walioketi darasani. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati ya rangi ya manjano wakiwa makini na baadhi yao wakitazama mbele. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia.

Huu ni mchezo wa raga unaoendelea. Mchezaji mmoja ambaye amevaa jezi ya bluu na nyekundu, anakimbia huku ameshika mpira. Mchezaji mwingine ambaye amevaa jezi nyekundu, anamkaba miguuni ili kumzuia. Wachezaji wengine wako nyuma yao na inaonekana wanatazama mchezo.

Chumba hiki kinaonyesha mandhari ya kawaida ya bweni au makaazi ya taasisi ya kidini au shule, kuna kitanda chenye shuka ya kijani, taulo ime kunjwa na kuwekwa juu yake. Juu ya ukuta kuna msalaba na kuna kabati la mbao lenye kioo pembeni ya kitanda pia kuna neti ya mbu ikininginia juu ya kitanda.

Hii ni mandhari ya ndani ya maktaba. Likiangazia safu za rafu zilizojazwa vitabu kwa mpangilio mzuri. Mwanga wa dari unatoa mwonekano safi na angavu unaofaa kwa kusoma au kufanya utafiti. Mazingira haya ni ya utulivu yakihimiza kujifunza kwa makini na kujikita katika maarifa.

Maabara ya kompyuta yenye vifaa vingi vya kihama vilivyopangwa kwenye meza kwa utaratibu. Kila dawati lina kompyuta, kibodi na kipanya tayari kwa matumizi ya wanafunzi. Mazingira ni safi yenye nafasi ya kutosha na kwa kujifunzia masomo ya kidijitalia au mtandao.

Chumba kina kitand ca ghorofa mbili chenye mashuka ya rangi tofautitofauti. Meza ya kusomea ya mbao na kiti cha buluu. Dirisha yana mapazi ya rangi ya kupendeza inayoleta mwangaza wa kutosha ndani ya chumba. Mppangilio huu unaoneyesha mazingira ya bweni au hosteli ya wanafunzi yenye usafi na mpangilio mzuri wa malazi na masomo.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa viliyopangwa kwa mistari. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka ya aina tofauti. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na kuta ni nyeupe huku wangaza wa asili ukiigia kupitia madirisha makubwa upande mmoja. Mwonekano huu unaashiria chumba cha bweni cha wanafunzi au hifadhi ya malazi ya taasisi.

Maabara ya kisasa ya sayansi ina vifaa mbalimbali vya majaribio, kama vile darubini. Vipimo vya kiwevu, chupa za glasi, mitungi na vifaa vya umeme. Mazingira ni safi na yamepangwa kwa mpangilio mzuri ukionyesha maandalizi ya kufanya utafiti au mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa sayansi.

Darasa la shule ya msingi kenye madawati ambayo yaliyopangwa vizuri kwa safu. Kuta zimepambwa kwa michoro ya elimu kama vile alfabeti, ramani na picha za wanyama . Dirisha kubwa yenye vioo na mbao na nyeusi linaruhusu mwanga kuingia likifanya darasa kuwa na mwonekano wa kupendeza na hali nzuri ya kusomea.

Ukumbi mkubwa wenye dari la juu una meza na viti vya chuma vilivyopangwa kwa mstari. Dirisha nyingi huleta mwanga wa asili na mazingira yanaonyesha ni bwalo la chakula ya shule au taasisi

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa iliyotengenezwa kwa mbao. Katikati kuna kabati nyeupe ya nguo na meza ya kusomea yenye droo. Sakafu ni kahawia na ina muundo wa vigae katika sehemu inayoonekana nyuma. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Chumba kimepambwa kwa mtindo wa kisasa, chenye kitanda kikubwa chenye mashuka meupe na mito nyekundu. Taa mbili za mezani, picha ukutani na bafu la ndani linaonekana kwa upande wa kulia wa jumba hili.

Wasichana kadhaa wameketi kwenye meza wakisoma vitabu katika maktaba. Kila mmoja anaonekana amezingatia masomo yake kwa makini. Vitabu vingi viko mezani na rafu zilizojaa vitabu zipo nyuma yao kuonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia. Mwangaza wa mchana unaingia kupitia madirisha ukiongeza utulivu wa kusoma.

Chumba kina vitanda viwili vya gorofa vya mbao vyenye magodoro, mashuka na mito. Mlango wa wazi unaonyesha bafu au choo upande wa nyuma. Mazingira yanaonyesha bweni la wanafunzi au hosteli ya pamoja.

Mchezaji wa kikapu aliyevalia jezi nyekundu anaruka juu kwa ustadi akiwa tayari kuweka mpira kwenye kikapu ndani ya ukumbi wa michezo wa ndani. Uwanja una mistari ya kuchezea na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha, huku wachezaji wengine wakionekana nyuma. Mazingira yanaonyesha nidhamu ya mazoezi na maendeleo ya vipaji kupitia michezo ya shule au klabu.

Wanafunzi wameketi kwa makundi wakijifunza kwenye maktaba iliyo na vitabu vingi na kompyuta. Baadhi yao wanashirikiana katika kazi za pamoja huku wengine wakisoma binafsi. Mazingira ni tulivu na yamepangwa vizuri kwa ajili ya masomo ya kina.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wakiruka juu wakiwa wanashindania mpira karibu na wavu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu yenye namba kumi na mbili mgongoni na mwingine amevaa jezi ya kijani. Mpira wa wavu wenye rangi ya njano na buluu unaruka angani juu yao. Nyuma yao kuna watu wengi wakishuhudia mchezo huu.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro, mto na shuka ya bluu. Sakafu ni ya vigae na dirisha ina mapazia mepesi yakiruhusu mwangaza wa kutosha kuingia ndani. Mazingira ni safi na yaliopangwa vizuri yakiashiria bweni au Malazi ya wanafunzi au wageni.

Wanafunzi na walimu wanasimama mbele ya basi wakiwa katika mazingira ya shule au taasisi. Baadhi yao wanashikilia vikombe, ishara ya ushindi au kushiriki katika mashindano. Kuna mshiriki mwenye ulemavu aliye kwenye kiti cha magurudumu, akihusishwa kikamilifu, ikionyesha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika shughuli za elimu.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na mashuka yenye rangi tofauti tofauti. Pembeni mwa kitanda kuna dawati ndogo na kiti cha plastiki cha kijani. Dirisha lenye pazia la kijani lipo ukutani likitoa mwangaza wa asili ndani ya chumba.

Wanafunzi wameketi kwenye meza ndefu wakisoma vitabu na kufanya kazi za darasani katika chumba kikubwa cha maktaba au kituo cha kujisomea chenye mwanga wa kutosha labda kama ukumbi vile.

Darasa hili lina viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha kubwa huingiza mwanga wa kutosha na pazia nyekundu hutoa mandhari maridadi. Kuna ubao mweupe mbele kwa ajili ya kufundishia na mazingira ni safi na yanayochochea kujifunza.

Darasa lina viti na meza za plastiki za watoto. Limepambwa kwa maandishi ya alfabeti, maumbo ya kijiometri na michoro ya elimu. Kuta zimepambwa kwa rangi na vielezo vya kufundishia vinavyosaidia ujifunzaji wa awali. Mazingira ni safi na yanavutia kwa watoto wa shule ya chekechea.

Chumba cha madarasa kisicho na wanafunzi kimejaa viti vya plastiki vyenye meza zilizoshikamana. Kuta ni nyeupe na kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza mwingi kuingia darasani. Sakafu ni ya rangi ya udongo wa mfinyanzi ikionekana safi na nadhifu. Mandhari inaonyesha maandalizi ya mazingira ya kusomea katika taasisi ya elimu.

Chumba kidogo chenye vitanda vya ghorofa viwili, kila kimoja kikiwa na mashuka meupe yaliyopangwa vizuri. Dirisha kubwa linaangazia mwanga wa asili ndani ya chumba na mandhari ya nje inaonyesha majengo na miti. Mazingira ni safi na tulivu, yanayofaa kwa malazi ya wanafunzi au wageni.

Wanafunzi wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara wakiwa kwenye sare za shule wakisikiliza kwa umakini au wakijiandaa kwa mtihani au semina. Viti na meza za mbao zimepangwa kwa safu huku sehemu ya juu ya ukumbi ikiwa na wanafunzi wengi walioketi. Mazingira yanonyesha taasisi ya elimu yenye miundo mbinu ya kisasa kwa ajili ya masomo au matukio ya kielimu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako kiwanjani wakiwa katikati ya mchezo mkali. Timu moja inavaa jezi za rangi ya machungwa na nyingine za bluu, huku mchezaji mmoja akijaribu kupenya ulinzi wa mpinzani akiwa na mpira. Uwanja una viti vya watazamaji vinavyopangwa kwa safu.

Hili ni tukio la ugawaji wa vitabu kwa wanafunzi wa shule. Wanafunzi hao, wengi wao ni wavulana na wamevaa sare za shule za rangi ya kijani. Wamekusanyika kwa wingi, wakiangalia kwa hamu, watoto ambao wako mbele yao. Ambao wanaonekana ni kama wanagawa vitabu.

Kundi kubwa la wanafunzi wengine wao wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya bluu linaonekana. Wameketi chini pengine nje ya jengo na wanala chakula kutoka kwenye sahani ndogo za rangi ya kijani. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa na umri mdogo na kuna wengine wengi wamekaa nyuma wakisubiri. Hali hii inaweza kuonyesha mazingira ya chakula cha mchana shuleni.

Hii ni bustani yenye majani mabichi yaliyo nyolewa vizuri. Katikati ya yadi kuna bendera ndefu inayofanana na fito za kupeperusha bendera na karibu na fito hiyo kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji. Kuna majengo mawili yanayoonekana pande mbili za picha, moja lenye paa la rangi nyekundu na pia kuna miti mikubwa na vichaka vilivyopangwa vizuri kwenye bustani. Baadhi ya vichaka vimekatwa na kuwekwa kama mpaka.

Haya ni mazingira ya darasani ambapo mwalimu mmoja amesimama mbele ya darasa akielekeza darasa kwa mikono yake. Amevalia shati nyeupe na sweta ya rangi ya kijivu na suruali ya rangi ya kijivu huku akionekana kuongea na wanafunzi. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao na mikono yao mingi imeinuliwa juu ikionyeshwa kuwa wanataka kujibu swali liloulizwa na mwalimu au wanashiriki katika somo fulani.

Hili ni kundi kubwa la watoto wa shule wa kiume na kike wakiwa wamesimama na wengine wamekaa mbele. Watoto hawa wote wameshikilia vitabu jipya wakionyesha furaha na msisimko. Wanaonekana kuwa wana wageni na pia wameshika vitabu. Wote wanaonekana kutabasamu wakionyesha tukio la furaha. Nyuma yao kuna rundo la masanduku ya kidibodi yaliopangwa.

Wanafunzi waliovaa sare rasmi za shule wamesimama mbele ya mimbari ya kanisa wakishuhudia hafla ya kutuzwa kwa cheti cha pongezi. Mwalimu au mgeni anakabidhi cheti kwa wanafunzi huku watu wengine wakitabasamu na kupiga picha. Mandhari inaonyesha hafla ya taasisi ya elimu inayotambua mafanikio ya wanafunzi katika mazingira ya nidhamu na maadili.

Kijana ameketi kwenye kochi jeupe ndani ya maktaba kubwa yenye rafu zilizojaa vitabu. Anasoma kitabu kwa makini huku mazigira ya sakafu ya bao na mapagilio ya vitabu yakionyesha utulivu na mwamko wa kielimu. Mazigira haya yana faa kwa kujifunza au kufanya utafafiti kwa utulivu.

Bango la shule lenye maandishi Thika Road Christina School limewekwa katikati ya ua lenye mpangilio mzuri ya maua. Juu ya ua kuna bendera ya Kenya ikipepea. Mazingira yamezungukwa na miti ya maje- na majengo ya shule yanaonekana nyuma.

Wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni na wanacheza mbele ya bango la shule lenye maandishi ya Kachadi ndani ya chumba la shule. Mapambo ya baluni za rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na za kijani zimetundwa juu zikionyesha sherehe ya tamaduni mbali mbali. Mazingira yanaonyesha hafla ya kijamii au ya shule inayodumisha urithi wa kitamaduni kupitia mziki, mavazi na sanaa.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wamesimama mbele ya bango yao ya mradi wa kisayansi uliondaikwa Watering for Sustainability wakielezea maudhui na mbinu walizotumia. Maonyesho haya ya elimu yanafanyika chini ya hema yakionyesha juhudi za ubunifu na utafiti wa wanafunzi kuhusu uhifadhi wa maji.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wamesimama kwa heshima na kuinama vichwa. Wakionekana kushiriki katika ibada au dua la pamoja ndani ya ukumbi wa shule. Mazingira yanaonyesha nidhamu na mshikamano wa kidini, au maadili ya taasisi hiyo ya elimu.

Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi akifundisha huku akitumia lugha ya ishara. Jambo linaloashiria kuwa hii ni somo maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji ya usikilivu au mawasiliano. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakiwa na vitabu na daftari. Na mmoja wao pia anajibu kwa ishara.

Huyu ni mtu ambaye ana onekana kuwa mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza ya kufungua kitabu kikubwa mbele yake. Mikono yake ime wekwa juu ya kurasa ya kitabu hicho, mtu huyu amevaa fulana ya rangi ya samawati hafifu na nyuma yake kuna rafu za vitabu zillozo jazwa na vitabu vya rangi tofauti, picha ina ashiria mazingira ya maktaba, shuleni au eneo la kusomea kusisistiza umuhimu wa elimu.

Kundi la watu wanashiriki mafunzo ya lugha ya ishara wakiwa wameketi sakafuni kwa utulivu huku wakimuangalia mtu mmoja anayewaongoza mbele yao. Wote wanatengeneza ishara kwa mikono, jambo linaloonyesha kuwa ni mafunzo ya mawasiliano kwa watu wenye ulemavu wa kusikia au kwa wataalamu wanajifunza kusaidia kundi hilo.

Mtoto mwenye ulemavu anashirikiana na mtu mzima katika shughuli ya kujifunza au kutumia vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Mtoto anaonekana kuwa makini huku akielekezwa kwa upole jinsi ya kutumia vifaa hivyo ambavyo vinaweza kumsaidia katika maendeleo ya kiakili na ustadi wa mikono. Mazingira yana picha ambayo inaonyesha kuwa ni sehemu maalum.

Watoto watatu waliovaa miwani wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia mchezo wa kadi za picha. Kila mmoja amevaa kadi ya jina shingoni, wakionyesha mazingira ya darasa ya elimu maalum, inalowapa fursa ya kujifunza kwa njia ya vitendo na kushirikiana. Mazingira haya yanaonekana kusaidia katika kukuza kwa umakini na ushirikiano kati ya wanafunzi.

Mwalimu na mtoto mwenye ulemavu wa mawili wanashirikina kwa furaha darasani. Mtoto Yuko kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kushika kikamilifu katika shughuli ya kujifunza huku mwalimu akitabasamu na kumtia moyo. Mezani kuna vitabu na vifaa vya kuandika na nyuma yao kuna ramani na bango la rangi.

Mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu akiwa ndani ya maktaba. Amevaa shati nyekundu na suruali la jeans na anaonekana mwenye furaha na kujiamini. Pembeni kuna rafu zilizojaa vitabu ishara ya mazingira ya kielimu. Hii inaonyesha ushirikishaji wa watoto wenye ulemavu katika elimu na nafasi sawa ya kupata maarifa.

Mtoto mwenye shida ya kuona anasoma kitabu cha braille huku akionekana kufuata polepole kutumia vidole zake. Kitabu hili kinaonekana kuwa na kurasa nyingi na mtoto amevalia nguo yenye mikono fupi.

Mwalimu na mtoto wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara wakitabasamu kwa furaha. Mwalimu anaonekana kuwa na subira na msaada wa wanafunzi huku mazingira yakiwa na utulivu na urafiki wa kujifunzia. Ndani kuna daftari na kalamu ishara ya Kua mawasiliano hayo ni sehemu ya mchakato wa kujifunza.

Msichana mwenye mahitaji maalum akiwa na mwalimu wake katika mazingira ya darasni. Wote wanaonekana wenye furaha wakishirikiana katika shughuli za kujifunza. Mezani kuna vifaa vya kuchorea kama penseli za rangi. Ishakuwa wanajihusisha katika kazi ya ubunifu au sanaa. Mandhari ni ya chumba ni angavu na yenye madirisha makubwa.

Mtoto mwenye kifaa cha usaidizi wa kusikia ameketi darasani akimsikiliza mwalimu. Kifaa hicho kinaonyesha kuwa mtoto huyo ana changamoto ya usikivu na anapata msaada wa kiteknolojia ili aweze kufuatilia masomo kama wanafunzi wengine. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa tulivu na mwalimu yuko mbele akifundisha.

Mwanamke, anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi, anasoma kitabu pamoja na kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wametabasamu na wanaonekana kufurahia shughuli hiyo. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu vya kuchezea, na vitabu. Ikionyesha, kuwa wako katika mazingira ya kujifunza au kuchezea, labda shuleni au kituo cha matibabu.

Kijana aliye na ulemavu wa akili ametumia kompyuta mpakato akiwa kwenye maktaba au chumba cha kujifunzia. Amevaa sweta yenye rangi ya machungwa na anafanya kazi kwa umakini. Mazingira ni tulivu na yamezungukwa na vitabu na mimea.

Mtu anayefurahia mazungumzo kwenye kompyuta mpakato amevaa shati la kahawia na miwani akiwa ameketi mezani katika chumba chenye mwangaza wa asili kutoka madirishani. Anaonekana kutumia lugha ya ishara ikionyesha mawasiliano jumuishi au mafunzo kwa watu wenye ulemavu wa kusikia.

Mtoto mdogo mwenye changamoto ya utembeaji anaonekana akiwa amesimama kwa msaada wa kifaa cha kutembea chenye magurudumu manne akiwa amevaa miwani na anatabasamu usoni. Anaonyesha matumaini na ujasiri mbele ya mandhari ya samawati.

Mwanamke na mtoto wameketi wakikabiliana, wakiwa katika mazungumzo ya karibu. Mwanamke anamsikiliza kwa makini huku mtoto akiongea kwa kutumia ishara za mikono, ikionyesha mazingira ya ushauri, nasaha au elimu maalum. Mazingira ni safi, tulivu na yenye mwanga wa kutosha.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu nyeusi, akiwa amevalia shati la blue , amelala kifudifudi akiongea na mtoto mdogo wa kiume. Mtoto huyo ameketi chini na ameshika kalamu, wote wakitazamana kwa makini. Wapo kwenye jukwaa la mbao, na nyuma yao kuna ua la mbao la miti, ikionyesha kuwa wako nje au kwenye eneo la wazi lenye mandhari ya asili.

Watoto kadhaa wameketi kwenye meza wakifanya shughuli kwa kutumia kalamu za rangi. Mmoja wa watoto yuko kwenye kiti cha magurudumu na anashiriki kikamilifu. Nyuma yao kuna ramani ya dunia ukutani, hali inayooneana ya kujifunza darasani.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kusoma kitabu kwa upole na tabasamu. Mwanafunzi anaonekana mwenye changamoto za kiakili au mahitaji maalum na amevaa miwani. Hii inaonyesha mazingira jumuishi ya elimu, yenye msaada wa karibu na uelewa wa mahitaji ya kila mtoto.

Msichana mdogo, anakaa kwenye kochi akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwanamke aliyeketi karibu naye. Wote wawili wanaonekana kufurahia mazungumzo, ikionyesha hali ya kuelewana na kujifunza. Mazingira haya yanaashiri mafunzo ya mawasiliano kwa watu wenye ulemavu wa kusikia au wenye mahitaji maalumu ya kielimu.

Watu wanashiriki katika shughuli ya sanaa ya mikono darasani, wakitumia karatasi, gundi, mipira midogo na vifaa vingine vya ubunifu. Baadhi yao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum na wanasaidiwa kwa ukaribu na walimu au wawezeshaji. Mazingira yanaonyesha ni mazingira jumuishi ya kujifunza yanayokuza ujuzi wa ubunifu na ushirikiano.

Watu wawili wamesimama karibu na mashine ya kuchapisha kwa teknolojia ya 3D wakiwa na vifaa vya plastiki walivyovichapisha. Vifaa hivyo vinaweza kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kujifunza kupitia maumbo na rangi mbalimbali, jambo linaloonyesha ubunifu katika elimu jumuishi na ya majaribio.

Mwalimu anamvalisha msichana kifaa cha usaidizi wa kusikia huku msichana akiwa anafanya kazi ya darasani. Kitendo hiki kinaonyesha msaada kwa wanafunzi wenye ulemavu na umuhimu wa ujumuishaji katika elimu ya mahitaji maalum.

Mtoto mdogo amevaa vichwa vya sauti vyeusi na anaonekana kuwa makini au kusikiliza kitu kwa umakini. Ana vazi la rangi ya bluu na kijani akiwa katika mazingira ya ndani yenye mwangaza wa kupendeza. Taswira hii inaweza kuonyesha matumizi ya teknolojia kusaidia ujifunzaji au utulivu wa hisia kwa watoto.

Mwanamke anayeonekana ama kuwa mwalimu anamfundisha msichana mdogo katika mazingira ya darasa. Watu wawili wanatazama ubao wa wa paa ulio na vipande vidogo na mwalimu aonekana kumsaidia msichana kwa mkono wake. Huyu msichana anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum kama asiye na uwezo wa kuona.

Mwalimu anawasiliana kwa makini na wanafunzi wawili waliovaa vichwa vya sauti darasani. Mmoja wao anampa dole gumba juu ya kuonyesha kuelewa. Wanafunzi wanaonekana kuwa na mahitaji maalum ya kielimu wakifundishwa kwa njia ya kipekee na ya karibu.

Mwalimu na mtoto wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama, wakionyesha mazingira ya elimu maalumu. Mwalimu anaonekana akifafanua kwa ishara huku mtoto akisikiliza kwa makini na kufuatilia. Hii inaonyesha juhidi za kusaidia watoto wenye mahitaji maalumu ili wapate elimu bora kupitia njia za mawasiliano mbadala.

Mwalimu mwanume akitazama ubao mweusi na kuandika juu yake kwa chaki anaonekana amevaa shati la kijani na suruali nyeusi. Kwenye ubao anaandika maneno kwa kiingereza na pia kuna mchoro wa uzio wa waya uliochorwa kwa chaki. Maneno mengine yameandikwa upande wa kushoto wa ubao ikionyesha kuwa somo linaendelea.

Huyu ni mwalimu au mzungumzaji mbele ya ubao mweupe, mtu huyu ni mwanaume mwenye ngozi nyeusi amevaa jaketi la kahawia juu ya sharti la buluu anatumia mikono yake kuelezea jambo nyuma yake kuna ubao mweupe ulioandikwa science seven health education and drugs na ufafanuzi wake, kwenye upande wa kulia wa ubao kuna orodha ya mada ndogo zinazohusiana na madawa kama overdose, overdose ,sleeping pills.

Wanaume wa nne wamekaa kwenye meza ndefu wakishiriki katika mkutano au mkutano wa waandishi wa habari ,wote wamevaa barakoa wakiashiria tahadhari za kiafya ,mwanaume aliye upande wa kulia amevaa vesti iliyo na nembo huko akitumia simu yake mtu aliye katikati ameshikilia karatasi akisoma nyuma yangu kuna bango lenye jina KUPPET ,mbele yao kuna microphone zenye nembo ya KSS kuashiria uwepo wa vyombo vya habari.

Wanafunzi wa kike wanne wakiwa wamekusanyika karibu na meza wanaonekana. Wote wamevaa suti za rangi ya buluu nyeusi labda kama sare za shule au taasisi wanasoma. Wanafunzi hao wanaonekana kujishughulisha na kazi ya ufundi wa vifaa vya elektroniki ya saa, simu za mkononi ambazo zimefunguliwa na kuwekwa juu ya meza. Moja wao anatumia kifaa cha kulehemu kutengeneza au kukarabati mojawapo ya hizo simu.